Kundi la watu wa rika tofautitofauti, wakiwa pembezoni mwa mafuriko wakijikinga na mvua, na baadhi yao wakitoa msaada kwa mwanamke mmoja wapo ili kumtoa katika maji.

Mavuno ya vitunguu swaumu vyenye rangi ngeupe, ambavyo hutumika katika utengenezaji wa dawa mbalimbali, na pia huweza kutumika kama kiungo katika kuandaa vyakula mbalimbali.

Kifungashio kizuri chenye rangi ya kijani, ambacho kinatoa maelezo muhimu yanayohitajika na mtumiaji wa dawa hii, ili kuhakikisha matumizi sahihi ya dawa husika.